Mashabiki waliokaa na wamesimama kunaye anayebeba bendera iliyo na rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani amefungua mdomo wazi huku akiwa amevaa miwani na nywele aliochana.

Meza iliyo na kompyuta, standi, kamera, watu watatu waliovaa suti. Wakwanza ameinama huku amevaa viatu vyeusi. Wa pili anatazama, wa tatu ameketi.

Watu walioketi na wamesimama mmoja wao amebeba mfuko mabegani huku akiwa na koti ya rangi nyeusi. Maandishi yaliyoandikwa pahali pa huduma nairobi kuingia mchoro wa anayekimbia.

Mwanamke aliye na miwani machoni na nguo nyeupe anamtazama mwanaume aliyeshikilia bibilia kwa juu na amevaa suti, kwa makini.

Mwanaume aliyevaa kofia nyeusi na njano, anayeonekana kuwa mwanasiasa, anawasalimia wananchi walio na furaha. Miti ya kijani yaonekana kwa umbali na bendera ya Kenya.

Kuna wachezaji wawili mmoja amevaa nguo nyeusi iliyoandikwa Kenya na nambari kumi na nne ameshika mpira mkononi huku mwenzake amevaa nguo ya kijani.

Mashabiki wa soka wanaonekana kushangilia na kutazama. Kuna bendera ya kenya iliyo na rangi nyeusi, nyeupe nyekundu na kijani. kunao waliobeba firimbi waliovaa miwani.

Kuna balbu za mwanga, viti vyeusi, watu wanahudumiwa na wanahudumu, kompyuta, chupa za maji, maandishi iliyoandikwa KENYA kuendeleza huduma bora.

Mashabiki wanaoshangilia soka wengi wao wamevaa miwani, mmoja wao ana firimbi mdomoni, huku mwingine amevaa shati iliyoandikwa Kenya kunae anayepiga makofi.

Vyuma vya rangi ya samawati, huku kunao wanaotazama kwa umakini soka inayoendelea. Mchezaji mmoja ameanguka huku mwingine akijaribu kukimbia na mpira ili usichukuliwe.

Simu, mifuko, wanawake walio na nywele nyeusi wamevaa shati nyeupe na kijani iliyoandikwa GORMAHIA na TUNZO.

Mashabiki wengi wa soka wanaonekana. Huku wengine wamesimama na wameketi. Wachezaji walioko katika uwanja. Nyasi ya rangi ya kijani maandishi yalioandikwa kwenye ukuta, vyuma, michoro ya laini.

Vitabu, kalamu, watu waliosimama na wameketi. Mikrofoni, bendera ya Kenya iliyo na rangi nyeupe, nyekundu, kijani na nyeusi.

Mikrofoni , mwanamke aliye na miwani machoni, amevaa nguo nyeupe huku ameshikilia kitabu. Mwanamme aliye na suti anabibilia.

Katika ofisi ya serikali, mna watu walio simama na wameketi. Kuna viti, meza, ishara ya maandiko, huduma ya kenya, kuna mwangaza.

Maandishi yaliyoandikwa raisi Kenya, Mti unaoonekana kwa mbali, maikrofoni, watu waliopanga foleni huku wakitazama upande wa mbele.

Mashabiki wa soka, mmoja anashangilia aliye na firimbi mdomoni, mwengine amewasha taa huku mwingine ameshika kitambaa cha gormahia .

Watu waliovaa kofia na shati za rangi ya nyekundu na udongo wa njano walioko mbele wako katika mazungumzo. Mahandishi na majina ambayo ni Nairobi Sonko Waweru.

Mlango umefunguliwa, kunao walio ndani na walioko nje. Wengi wao wamevaa suti na kunaye anayerekodiwa kutumia kamera. Kuna kompyuta na viti ndani.

Risiti yenye jina Evans Kipchirchir, nambari ya simu +254720455007.

Watu waliokaa wanaotazama wanacheza mpira, kwenye uwanja. Wamevaa viatu vya nyekundu na vya samawati.

Viongozi waliovaa suti na kofia za njano. Kuna maandishi yanaonekana ya ODM . Mmoja amepanua mikono wazi na mwingine amevaa glasi.

Mwanamke wa kwanza amevaa barakoa akiangalia kando wa pili naye ameshika bibilia akiongea kwenye maikrofoni. Huku wa tatu aliye na glasi anatazama mbele.

Kuna wahudumu na wanao hudumiwa. Maandishi yaliyoko kwenye ukuta kutoka kwa pasipoti. Mmoja amebeba mfuko huku akiandika kwenye kitabu. Askari anaonekana akitembea akiangalia.

Watu walioko katika mazungumzo wamevaa barakoa na mmoja ana kofia ya rangi ya nyeusi. Ukutani kuna maagizo ya siku anapofungua na wasipofungua.

Nyasi, mpira, wachezaji wanaokimbia huku wamevaa nguo nyeupe na nyekundu , maandishi yaliyoandikwa polisi neti ya kijani

Nambari ambazo ni nne ,tano na sita. Watu wawili mmoja akiwa anatazama juu huku mwingine amevaa suti ya rangi ya samawati akiandika kwenye kitabu. Kuna kompyuta.

Watu waliovaa barakoa. Mmoja wao anaandika kwenye karatasi huku mwingine aliye na saa mkononi amshika mwenziye kwa ishara ya kuchukua nambari.

Mwanamke anayetazama mbele ana nywele nyeusi, glasi machoni, mikrofoni mbele yake. Amevaa koti nyeupe huku ameketi kwenye kiti.